Bidhaa mbalimbali za chakula hasa nafaka kama:maharage, mahindi, karanga na unga, zikiwa zimepangwa kwenye magunia katika soko au duka.

Mfumo wa kilimo bila udongo au kilimo maji, wenye mimea inaonekana ikikua katika vyombo na mizizi yake imelekea chini ikiwa imeunganishwa na mfumo wa mabomba ya maji. Hakuna udongo unaonekana na mimea inakuzwa kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Korondo kubwa la vitunguu vyekundu, vikiwa vimepangwa chini na vingine kwenye magunia viko tayari kupakiwa na kuuzwa.

Kilimo cha mbegu na mimea midogo ya kijani imepandwa kwa safu, na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi yaliyolala chini karibu na mimea, kwenye mandhari ya nyumba kitalu.

Kilimo cha mbegu na mimea midogo mingi, iliyoanza kuota kutoka ardhini ikionyesha udongo na chipukizi ndogondogo zenye majani mawili au matatu, kama miche michanga iliyopandwa kwenye kitalu au bustani.

Kilimo cha mimea midogo ya kijani, iliyopandwa kwa safu kwenye udongo. Na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi uliowekwa karibu na mimea.

Gari kubwa likiwa na vizimba viwili vilivyojaa mbwa, kila kizimba kina mbwa wawili au watatu na mbwa hao wanatazama nje ya gari, gari hili hutumika kusafirishia wanyama au kwajili ya huduma ya mifugo.